Hii ni soko pia ambapo tunaona kuwa kuna mandizi ambazo zimewekwa kwenye juu ya hizi vipande uku kuna zingine kama vitunguu, nyanya na ata machungwa zilizowekwa kwenye kila pande ya hili soko, onyesha kuwa hii ni biashara inayoendelea.

Hili ni shamba kubwa la migomba lenye majani makubwa ya kijani kibichi. Migomba hii inaonekana kuwa bado mchanga ama bado haijaiva kwani hakuna ndizi zinazoonekana kwenye mimea. Safu za mimea zimepangwa vizuri kwenye udongo wa rangi ya kahawia nyekundu kuashiria kuwa shamba limelimwa na kutunzwa vizuri.

Huyu ni mama ambaye ameshika kile kikundi cha mandizi karibu tano ama sita hivi, na tunavyoiona hapa inakaa kuwa ni soko au mahali pa kuweka mandizi haswa zinazongoja ziuzwe ama watu wengine wanunue ili waende wauze kwenye soko au maduka zao mbalimbali, na tunavyoiona inakaa kuwa ya kuuza mandizi peke yake.

Hiki ni chumba cha kufunga ng'ombe, ambapo tunaona kuwa hiki chumba imegawanyika mara mbili. Kwenye upande wa kulia kuna ng'ombe wengine na upande wa kushoto kuna ng'ombe wengine. Pia tunaona kuwa hiki chumba limegawanika kutumia chuma. Hili kusaidia ng'ombe wasiaribu na wasitoke mahali wamefungiwa.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia mavazi yake ya kinga huku akinyunyizia dawa ng'ombe ambaye amefugwa kwenye mti moja iliyo katika hili shamba. Mwanaume huyu anaonekana kuwa ni mkulima huku amevalia sare za ukulima kama kofia ya rangi ya samawati na pia ako na glavu nyeusi kwenye mikononi mwake.

Hili ni shamba la ndizi ambapo tunapata kuwa kuna ndizi mingi saana zilizopandwa kwenye laini. Pia, kuna ndizi kubwa na kuna zinginezo ndogo. Kutokana na ishara ya hili shamba, inaonekana kuwa hili limetunzwa vizuri haswa kwenye ukuliama ya hili shamba na pia mkulima mwenyewe ako na, bidii saana.

Hii ni shamba moja ambayo tunaona kuwa kuna mandizi ambazo zimepandwa uku kuna miti zingine ambazo hazijulikani vizuri kuwa ni miti vya aina gani. Hizi mandizi imepandwa uku mbeleni kwa laini moja uku miti imepandwa kwa kufinyiliana uko nyuma.

Kuna banda kubwa la kisasa la ng'ombe amabalo linaoanekana kuwa sehemu ya shamba la maziwa.Ng'ombe wengi na wengine wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe. Wamepangwa kwa sefu ndefu wakiwa wamefungwa kwenye vibanda maalum vinavyo waruhusu kula kwa urahisi kutoka kwenye mabirika ya malisho. Pia kuna mtu mmoja ama wawili wakiwa wamesimama katikati ya ng'ombe.

Hii ni jumba kubwa iliyojengwa ili kufuga ng'ombe, haswa tunavyo ona hapa kuna ng'ombe nyeusi, kuna ng'ombe nyeupe, iliyo na rangi nyeusi, kuna ng'ombe nyeusi iliyo na rangi nyeupe, na pia tunaona kuwa wanakula nyasi ambayo labda mkulima mwenyewe ameenda akakata akaleta hapa. Pia tunaona kuwa kuna chakula iliyo kwenye gunia kuonyesha kuwa amenunua hili kuwapa.

Hizi ni ndizi ambazo bado haijatolewa kutoka kwenye kijiti chake, na tunavyoona hizi ndizi zimeiva sana na ziko karibu kuliwa. Pia tunaona kuwa kuna mkono moja ambayo umeshikilia hiki kijiti au fungu hili la ndizi, kando yake tunaona kuwa kuna nyumba iwapo haionekani vizuri.

Hili ni shamba la kupanda mandizi na tunavioina Kuna paipu moja ampapo imepita chini yake inaonyesha kuwa inasaidia kunyonyesha maji, na pia kwa muenakano tunaona hizi ndizi zimepandwa hivi karibuni.

Hii ni ishara ya ngombe mweusi na mweupe akikamuliwa maziwa kutumia mashini ya kisasa ya kukamua. Ngombe amesimama kwenye sakafu iliyokoza, labda ya zege na chini yake kuna matone ya maziwa au maji. Mashini ya kukamua maziwa inaonekana mbele ya ngombe, ikiwa na chombo kikubwa cha kukusanyia maziwa cha rangi nyeupe.

Hili linakaa kuwa ni shamba au eneo la ukulima. Kuna ndizi ambazo zilipandwa na zingine zikiwa zimekauka matawi, zingine zikiwa na matawi yaliyo kijani kibichi. Pia hii mazingira ikona mimea zingine ambazo zimemea ijapokuwa haionekani vizuri. Kando kuna miti ambazo zinakaa kuwa ni msitu.

Hili ni shamba la ndizi ambapo tunaona kuwa kuna ndizi zingine vichanga na zingine zikiwa kubwa. Kwenye hili shamba pia tunaona kuwa kuna mimea zingine ambazo hazionekani vizuri kuashiria kuwa hili shamba alijatunzwa vizuri.

Tunaona kuwa kuna neti moja nyeupe iliyowekwa juu ya sufuria nyingine, na tunaona kuwa kuna sufuria moja iliyokwenye upande watu wa kushoto, kuonyesha kuwa hii sufuria ikiwa na maziwa na pia hiyo maziwa inaonekana kuharibika kutokana na vitu iliyowekwa kwenye neti nyeupe iliyoegezwa kwenye sufuria.

Hii ni matunda mengi ya ndizi mbichi ambazo zinaonekana yakining'inia kwenye migomba zao. Hii inaonyesha kuwa hii inaweza kuwa ni shamba au eneo ya kilimo nyumbani kwake pia kuna ndizi nyinginezo ambazo pia hazijaiva vizuri au ni mbichi.

Kuna miti kadhaa ya migomba yenye majani makubwa ya kijani kbichi, Baadhi ya migogo ya migomnba inaonekana kuwa na rangi ya kijani njano, udongo umenyakuliwa na kuunda mashimo au matuta yanayozunguka kila mgomba ,udongo inaonekana kuwa na rangi nyekundu kahawia ambaye ni kawaida katika maeneo menginya kilimo.

Hili ni shamba au eneo ya ukulima, ambapo kuna mandizi ambazo zimepangwa kwa laini mingi sana, pia hizi mandizi zina matawi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi na halina matunda. Kutokana na mwonekano wa hili shamba, inaonekana kuwa hili shamba halija paliliwa.

Hili ni shampa moja ambapo tunapata kuwa kuna mandizi ambazo zimepandwa na mimea ingine tofauti ambazo hazionekani vizuri. pia katikati yao tunaoana kuwa kulima anaendelea kulima ama anaendelea kupalilia.

Kuna mama moja ambaye amevalia koti lake ndefu ya rangi ya blue huku akiwa amevalia Buti nyeupe ndefu, pia amevalia longi yake ya rangi nyeusi, na barakoa nyeusi. Pia kwenye kichwa chake amevalia kofia nyeupe. Na tunavyoona, huyo mama ameshikilia kitu kinacho kaa kama chuma huku amelegeza kwenye hii mkebe haswa ya maziwa.

Hii inakaa kuwa ni soko ambapo tunaona kuwa kuna mtu ambaye anatoa ndizi kutoka kwenye gari ambaye imeegezwa hapo kando. Hizi ndizi inakaa kuwa imekatwa na hivo ameleta kwenye soko. Huyu mwanaume amevalia shati yake nyeusi na pia tunaona kuwa kuna bango moja ambayo imewekwa kwenye chuma iliyo simama ya rangi ya kijani.

Hii ni mali moja ambayo imekauka sana. Na kama tunavyoona, kuna watu ambao wamesimama huku wakiwa na rangi tofauti tofauti. Tunaona wengine wakiwa na rangi nyeusi na wengine wakiwa na rangi yao nyeupe haswa ni wazungu. Na moja wao akiwaamepanda kwenye bidhaa ambazo zimeanikwa kwenye karatasi moja iliyo na rangi tofauti ya nyeupe na ingine nyekundu na ingine ya buluu.

Hili ni kikundi cha watu ambayo wamekusanyika pamoja. Tunaona kuwa hiki kikundi kinajumuisha wanawake kwa wanaume. Pia tunaona kuwa kuna meko ambayo iko na chungu juu yake. Ambayo inaonekana kuwa imetumuka kupika chakula, ambayo kila mtu anagawiwa ili akule.

Huyu anakaa kuwa ni mkulima moja ambaye ako kwenye shamba lake la mandizi. Na inavyoonekana huyu jamaa amevalia buti lake nyeusi ndefu na longi yake nyeusi. Pia ako na shati iliyo na madoadoa huku ameinua mkono yake na shingo lake kuangalia ndizi iliyo kuwa imemea.

Huyu ni mwanaume ambaye anaonekana kukamua ngombe, amevaa buti nyeusi ndefu na pia Ako na kofia ya rangi nyeupe na rangi ya bluu, Kuna ngombe ambaye ana kamuliwa na ni ya rangi nyeusi, pia Kuna ndoo ambayo ni ya chuma ambaye inatumika kama kukamulia maziwa

Huyu mama anakaa kuwa ni mama mkulima ambaye amevalia shati lake nyeusi, tunaona kuwa amepanda ndizi kwa laini mbili, kuna ndizi ikiwa kwa laini moja ndefu na nyingine kwa laini fupi. Pia tunaona kuwa nyuma yake kuna nyumba ambaye imejengwa na iko na mabati juu yake.

Hili linakaa kuwa soko la kuuza ndizi au mazingira ya kuifadhi ndizi. Tunaona kuwa mandizi mingi zimewekwa kwenye mazingira haya, na bado hazijiava, ila zingine zinaonekana zikiwa kwenye harakati za kuiva. Hizi zote zimepangwa vizuri kwa laini. Pia kwa upande nyingine tunaona kuwa kuna watu wakiwa kwenye kikundi kubwa.

Huyu anakaa kuwa ni mkulima akiwa kwenye shamba lake la mandizi, huyu mkulima amevalia miwani, na kofia lake nyeupe na pia shati la rangi blue ,huyu ameshikilia ndizi ambayo inaonekana ameifunika labda ilikuchunga isikuliwe na ndege au wadudu wangine.

Kuna mwanaume mmoja huenda mfanyikazi wa shamba, amevaa koti refu la maabara la rangi ya blue na buti nyeusi. Anaonekana akigonga maziwa kutoka kwa ngombe mweusi, na mweupe kutumia chombo kikubwa cha chuma, kilichowekwa chini. Kuna ngombe kadhaa wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe. Wamefungwa kwenye vibanda maalum vya kugonga maziwa.

Kuna ndizi ambazo zimewekwa kwenye vijikaratasi vidogo vidogo vya rangi ya nyeusi, na tunavyo ona hili karatasi lina mchanga ambayo inasadia hizi ndizi kumea, Pia tunaona ndizi ni ya rangi ya kijani ambazo hizi zote zimepagwa kwenye laini moja refu.

Hili linakaa kuwa ni mazingira ya kufanya biashara, ambapo tunaona kuwa kuna mwanaume ambaye amebeba ndizi kutoka kwenye gari ambayo ilikuwa inatumika kama kubeba. Pia tunaona kuwa kuna mahali ambayo iko na posta kubwa iliyo andikwa na ikawekwa kwenye chuma. pia tunaona kuwa kuna watu wengi sana wako kwenye shughuli zao za biashara.

Huyu ni mkulima hodari sana na tunavyoiona huyu mkulima ameshikilia mahindi moja ambayo ametoa kwenye shamba lake. Pia amevalia shati nyekundu na kofia yake uku akitabasamu sana kuonyesha kuwa amefurahia mavuno yake ama jinsi mahindi ilivyokua.

Kuna mwanaume moja ambaye amesimama huku akiwa ameshikilia kifungo kimoja cha ndizi ambazo zinaonekana kuwa zimeiva. Hii kikundi cha ndizi ama fungo hili bado liko kwenye mti wake ama mgomba wake. Huyu mwanaume amevalia shati lake linalo kaa kuwa nyeusi na pia ako na kofia kichwani pake.

Huyu ni mkulima mmoja ambayo ako kwenye shamba akifanya shughuli zake. Amevalia longi yake nyeusi na koti lake ya buluu. Huyo mkulima ameshikilia ndizi mmoja iliozaa kuonyesha kuwa, labda anaiangalia kama imeiva ama iko katika harakati ya kuiva.

Hili linakaa kuwa ni soko, ambapo tunapata kuwa kuna vikundi vya ndizi ambayo zimepangwa haswa katika eneo hili, tunaona kuwa pia kuna kibanda ambayo iko kando ya hizi ndizi na pia kuna mtu ambaye anashughulika kupanga hizi ndizi, iwapo sura yake haionekani vizuri.

Hili ni pikipiki ambayo inabeba vyombo vikubwa vya kuifadhi maziwa, tunaona kuwa hii pikipiki imefunga hizi vyombo kwenye pande zote viwili, na pia juu yao inaonekana kuwa imebeba mzigo. Mbele yao kuna malori zingine kuashiria kuwa hii ni barabara kuu ama kuwa ni mjini au kijijini ambapo kuna barabara ya lami.

Huyu ni mkulima mmoja hodari ambaye amefuga mifugo zake, haswa ng'ombe walio na rangi tofauti, wengine wakiwa weusi wengine wakiwa weupe na wengine wakiwa na rangi zote za nyeupe na nyeusi. Pia tunaona kuwa huyo mkulima amevalia koti lake refu ya blu na pia akiwa na kofia iliyo na rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu.

Hiki ni kishada kikubwa cha ndizi za kijani. Zikiwa bado zimeungana na mti wa ndizi. Ndizi hizo zinaonekana kuwa changa na bado hazijaiva. Nyuma ya kishada hicho, kuna sehemu ya shina la mtu wa ndizi na majani mengine ya ndizi, Hali ya hewa inaoenekana kuwa ngavu, labda jua kali kutokana na mwanga.

Hili ni shamba la ndizi ambapo tunapata kua kuna ndizi mingi sana ambazo zimepandwa hapa kwenye hili shamba. Ambapo tunaona kua nyingine ziko na mandizi ambazo zinaweza kulika. Huku mkulima amaetumia gunia ama karatasi fulani kuifunga ili kuifadhi isikulwe na wadudu ama hata ndege.

Hapa ni mahali wazi ambapo tunapata kuwa kuna watu wakubwa kwa wadogo. Tunaona kuwa kuna mimea ambazo zimeanikwa kutumia gunia moja iliyoshonwa. Pia tunaona kuwa kuna mama moja ambaye amekaa chini na kuna mwanaume mwingine akiwa ameinama. Pia tunaona kuwa kuna watoto wawili ambao wameshikilia vijiti kuonyesha kuwa katika harakati za kupiga hizi mimea.

Hii ni shamba moja ambalo tunaona kuwa kuna mahindi ambazo zimepangwa kwenye line moja. Hizi mahindi ziko na matawi ya rangi ya samawati, na pia tunaona kuwa kwa hili shamba kuna mimea zingine ambazo zimemea huku chini. Kuonyesha kuwa hili shamba si safi na haijapaliliwa. Pia huko nyuma tunaona kuwa kuna miti mirefu ambazo zimepandwa ama zimemea.

Kuna mkono ambayo imeshikilia ndizi moja ambayo inaonyesha kuwa haijaiva uku moja ikiwa pande ingine ikiwa inaonyesha kuwa imeiva. Tunaeza pata kuwa huyu mtu alikuwa anachagua mandizi ambazo zimeiva ili akule ama alikuwa anatafuta hio yenye haijaiva ili apike.

Kuna watu watatu waliovalia mavazi ya usafi, labda katika mazingira ya uzalishaji wa chakula, maabara ama kiwanda kidogo. Wote watatu wamevalia makofia meupe marefu, kofia za nywele na buti nyeupe ndefu. Zote zikionyesha umakini kwa usafi na usalama. Watu wawili wamesimama karibu na jiko yenye sufuria juu yake, huku mmoja akishughulikia kitu ndani ya sufuria.

Kuna mwanamke ambaye anatabasamu na kukaa chini katikati ya shamba lenye mimea. Anaonekana kuwa na furaha na ameridhika. Ameziimiza magoti na anaweza kuwa anafanya kazi ya shambani au anapumzika. Kuzunguka mwanamke huyu kuna mimea mingi. Ikiwemo mahindi marefu upande wa kushoto, na mimea mingine upande wa chini inayoonekana kuwa mimea ya mazao.